Hapa kuna magari, ziwa na mijengo fulani. Ipo mashine inayosukuma maji kutoka upande wa pili yanaingilia katika pipe zenye mashimo. Hiki ni mojawapo ya viwanda vinavyotumika kutengeneza na kusambaza umeme katika nchi hii.

Hapa kuna magari, jumba refu na wafanyakazi katika sekta ya kawi. Zipo nyaya nyingi za stima ambazo zinasambaza umeme katika sehemu hio. Kuna mmoja aliyepanda juu na anaendelea kufanya marekebisho.

Hapa kuna vyuma ambavyo vinashukilia nyaya za stima. Kuna wafanyikazi katika sekta ya Kawi. Wamepanda juu wanaendelea kuunganisha na kufanya marekebisho ili kusambaza umeme pasi na hitilafu zozote.

Hili ni eneo la kusambaza umeme. Kuna nyaya nyingi za stima. Kuna wafanyakazi ambao wanaonekana wakitoa maelezo kuhusu umeme. Kuna magari pale pia.

Hapa kuna wafanyikazi kadhaa wa Kenya Power . Mmoja amepanda juu kwa kutumia ngazi ambayo imeshikiliwa na wenzake. Anaendelea kutengeneza nyaya za umeme.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme, kuna vyuma vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Vimeshikilia nyaya zinazosambaza stima. Chini kuna kokoto na vifaa vingine.

Kuna nyaya za stima ambazo zimepita chini na nyingine juu. Ipo miti mirefu ambayo inaonekana kugusa nyaya hizo. Kreni imeegeshwa na kuwabeba wafanyakazi juu wanaoendelea na kuikata.

Hapa kuna mashine kubwa ya kutengeneza umeme, imeunganishwa kwa vyuma vikubwa vikubwa. Kuna taa inayomulika. Ipo sehemu nyingine inayotoa moshi. Katikati kuna barabara. Kuna vyuma vinavyounganisha pande hizo mbili.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda nyumba ni za mabati, kuna mafuriko. Hii ni kwa sababu nyumba zinaonekana kuharibiwa na maji yamejaa kila mahali. Wapo watu ambao wamesimama na wengine wanaendelea kukusanya kilichobaki.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama. Wafanya kazi katika sekta hiyo wapo. Kunao wengine wanapiga picha wakitumia kamera. Kuna gari. Yupo kifaru anayewekwa ndani. Anaonekana kusafirishwa kutoka mahali hapa na kupelekwa sehemu nyingine.

Hii ni mbuga ya wanyama ya Nairobi, kwani kuna majumba yanayoonekana kwa umbali. Wapo pundamilia wawili, wamesimama mahali palipo na nyasi ndefu. Wanaonekana wenye furaha na wachangamfu.

Hapa ni mahali pa kuhifadhi wanyama wa porini. Kuna twiga wawili wanaoonekana. Mmoja anakula na mwingine amemtazama mwanamume aliye mbele. Kati yao kuna kizuizi ambacho kimetengenezwa kwa vyuma. Mtu huyu amefika hapa kuwaona wanyama wa porini.

Hapa kuna ziwa ambalo limezungukwa na miti mingi na mirefu. Magugumaji yamemea na kuyafunika maji. Hii huenda ikatatiza shughuli za uvuvi na matumizi mengine mbalimbali ya maji.

Hapa kuna watu wengi waliovalia nguo yenye rangi ya samawati. Ipo miche mingi mbele yao. Kuna toroli, miiko na majembe. Wanaonekana kuwa tayari kuenda kupanda miti itakayosaidia kupunguza mmonyoko wa udongo na kubadilisha hali ya anga.

Hapa kuna mifereji mitatu. Yote imetokelezea juu ya ardhi. Mmoja umekazwa vizuri kwa nati. Mwingine umebondeka. Kunao ambao umetoboka na unamwaga maji kwa wingi. Hii inasababisha uharibifu mkubwa.

Hili ni soko la kkuzia bidhaa mbalimbali wapo wanunuzi, wateja na watu wengine wanaoketi. Katikakati kuna mtaro wa kupitisha maji taka unaonekana kujazwa uchafu mwingi, ambao unayafanya maji kutopita kwa haraka . Hii inaleta harufu mbaya na inaweza kusababisha magonjwa mbalimbali.

Hapa ni mbugani. Wapo ndovu wawili. Wafanyakazi wamesimama kando kando. Yupo mmoja anayejirushia mchanga mgongoni kwa kutumia mkonga wake.

Hawa ni waimbaji na wachezaji wa nyimbo za kitamaduni. Wamevalia mavazi rasmi. Wana zana za muziki kama vile ngoma. Mashabiki wameketi na kutulia wakitumbuizwa. Wanawahamasisha watu kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira kupitia sanaa.

Hapa ni mahali palipo tengenezwa na kujazwa maji. Kuna mtu anaonekana juu ya boti, lipo daraja linalotoka upande mmoja hadi mwingine. Kando kando kuna nyasi ambazo zimetunzwa vizuri.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna mbwamwitu mmoja anayeonekana .Amesimama penye nyasi na pasipo na miti. Hakuna mnyama mwingine anayeonekana hapa.

Malori yameegeshwa. Majumba yanaonekana. Watu wamesimama na mwingine ametembea. Kuna mto wenye maji machafu na takataka zimetapakaa karibu karibu. Hii inahatarisha maisha ya wale wanaoishi hapa.

Hapa kuna nyasi na miti mikubwa. Wapo watu wanaofanya mazoezi na wengine wamesimama mbele yao. Huenda wakitoka mahali hapa wataokota taka na kuendelea na upanzi.

Hapa kuna malori ya rangi ya manjano. Wapo wafanyakazi wanaoendelea na shughuli zao. Ipo kreni inayowasaidia kuinua na kuwakaribishia vifaa vya ujenzi. Wanajenga ukuta na wametoboa mashimo. Hii itasaidia kupitisha maji kwa utaratibu na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Hili ni ziwa. Magugu maji yanamea na kulifunika kabisa. Wapo samaki wawili wanaoonekana. Jambo hili lisiposhughulikiwa huenda shughuli za uvuvi zikatatizwa na matumizi mengine ya ziwa.

Hii ni mbuga ya wanyama ya nairobi kwani kuna majengo mengi yanayoonekana kwa umbali. Kuna ndege aina ya mbuni. Ni wengi na wametulia kwenye nyasi

Hapa kuna wafanyakazi wengi katika sekta ya wanyamapori. Wana gari lao. Ipo mitungi miwili ya majano. Yupo kifaru ambaye amefunikwa uso. Anaonekana ametolewa mahali pengine na kuletwa hapa. Wamemwachilia na wote wanatoroka kuhofia usalama wao.

Hapa ni katika mbuga la wanyama. Wapo ndovu wawili wanaoonekana. Mmoja anaendelea kupewa maziwa. Wafanyakazi katika sekta ya wanyama pori wapo. Watu wengi wamesimama kandokando ili kuangalia kinachoendelea.

Hii ni mbuga ya wanyama ya Nairobi. Yupo mfanyikazi mmoja anayeonekana. Wapo ndovu watatu. Wanaendelea kupewa maziwa. Watalii wamefika hapa kwa wingi kujionea jinsi wanavyoshughilikiwa kwa upendo.

Hili ni jiji la Nairobi majumba kadhaa yanaonekana kama vile KICC, Times Tower na Parliament. Kuna picha ya mwanzilishi wa taifa hili mzee Jomo Kenyatta. Magari yameegeshwa vizuri na kwa utaratibu ipo miti ambayo inaonekana.

Hapa kuna watu wanaonekana kuwa wanamazingira kila mmoja ameshika mche mkononi. Wako tayari kuipanda. Hii itazuia mmomonyoko wa udongo na itasaidia kubadilisha hali ya anga.

Huu ni mtaa wa mabanda. Nyumba ni nyingi na zimekaribiana mno. Hii inamaanisha kuna msongamano. Vitu kama vile vyoo huenda havitoshi. Hii ni hatari sana kwa sababu inaweza kusababisha mkurupuko wa magonjwa kama vile kipindupindu na itahatarisha maisha ya wanadamu.

Hapa kuna watu wengi wanaume kwa wanawake .Pamekauka na hapana mimea yoyote. Wanaonekana wakipanda miti. Hii itazuia mmomonyoko wa udongo na kubadilisha hali ya anga.

Hiki ni kidimbwi cha maji. Kuna kobe wawili kando. Mizizi ya miti inaonekana kuning'inia karibu na kidibwi. Mchanga pia unaonekana kulegea.

Katika upande mmoja kuna mto. Njia za kisasa zimetumika kupunguza mwendo wa maji hayo na kutengeneza kidibwi. Kuna watu ambao wamesimama pale wakikitazama. Ukuta wa mawe umejengwa ili kupunguza mmomonyoko wa udongo.

Hapa kuna mwanamke ambaye amepiga magoti juu ya mahali ambapo ametandika vizuri kwenye nyasi. Kuna matunda aliyoyaweja kwenye mikebe. Nyuma yake kuna mti mmoja mkubwa na mingine inayomzingira. Nyasi pia zinaonekana karibu karibu.

Hii ni michongo ambayo imewekwa mahali maalum. Inaonyesha utayari wa kuilinda nchi yetu. Kuna zana za vita kama vile: mikuki, bunduki na bastola. Imevalishwa mavazi maalum ya kivita.

Huyu ni tumbili, ameketi na kutulia. Mkononi ameshika kitu cheupe. Kando kuna mboga zilizowekwa. Nyuma yake kumekauka kwani hakuna nyasi wala miti.

Hapa kuna ukuta wa barabara. Upo mtaro ambao una matope. Kuna watu wanaotembea. Mifereji ya maji inaonekana imetokelezea. Mmomonyoko wa udongo unadhihirika.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda. Nyumba zimejengwa kando kando ya mto. Takataka zinaonekana karibu na maji yale, yanaonekana si safi. Kuna mtu anayevuka akiwa amebeba gunia.

Huyu ni punda milia. Anaonekana kusononeka na mpweke. Amesimama karibu na mti. Mbele yake kunaonekana kukavu. Hakuna nyasi wala miti mingine karibu naye

Hapa kuna mto wenye maji machafu na meusi. Takataka nyingi zinaonekana ndani na kando yake. Nyumba zimejengwa karibu karibu. Kuna uwanja wa watoto wa kuchezea.

Huu ni mto wenye maji na unaonekana kuwa na takataka. Kuna majumba yanayoonekana kwa umbali. Wapo watu na kuna miti. Wanaonekana kuyasafisha maji haya kwa kuondoa taka.

Kuna mto wenye maji machafu, mifereji inayopitisha maji, nyumba za mabati, takataka zilizotapakaa kila mahali na watu wanaoshea nguo kando na ndani ya mto.

Hapa kuna mtaro ambao umechimbwa kupitisha maji. upo katikati ya nyumba za mabanda. Kuna watu waliosimama kando wapo wengine wanaunganisha mifereji ambayo wanaendelea kuifunika kwa kutumia saruji

Hii ni mbuga ya wanyama ya Nairobi. Wanaonekana ndovu watatu na wafanyakazi pia. Wanapewa maziwa kwa upendo, huenda ni ndama waliofiwa na mama zao.

Huyu ni kiboko. Amesimama mahali pakavu na anaonekana mtulivu. Amezungukwa na ua wa waya. Ameletwa mahali hapa iliaweze kuwekwa na kutunzwa vizuri.

Huu ni mtaa wa mabanda, kuna mto wenye maji machafu ambao umepitia katikati. Takataka zimetupwa ovyo kwenye mto huo. Nyumba zingine zimejengwa karibu sana na mto huo. Panaonekana pia mmomonyoko wa udongo.

Hawa ni simba wawili wa kiume. Mmoja amelala na mwingine ameketi. Wapo sehemu inayoonekana na nyasi fupi, hakuna miti inayoonekana karibu karibu.

Hii ni nyumba ya msonge. Paa limeezekwa kwa nyasi. Kibango kinachoonyesha nyumba ya mume kimebandikwa. Kuna mwanamume aliyesimama mbele yake na kupanua mikono. Nyuma kuna miti mingi.

Hii ni mbuga ya wanyama, wanaonekana ndovu wawili, wafanyakazi watatu na mtalii anayesaidia kumpa tembo maziwa. Zipo nyasi zilizokatwa na toroli iliyoegeshwa.

Hii ni mbuga ya wanyama, kuna wanyama wengi wanaonekana wakila nyasi. Ipo miti mirefu. Majumba makubwa yanaonekana kwa umbali. Mandhari haya yanapendeza na yametunzwa vizuri.

Huu ni mtaa wa mabanda. Nyumba ni za matope. Takataka za kila aina zimetupwa ovyoovyo na kurundikana karibu na njia ya maji ambayo yanaonekana ni machafu pia.

Kuna simba aliyelala na kutulia tuli. Amezuiliwa na ua wa waya. Hapa ni mahali pa kuhifadhi wanyama waliofiwa ama walio wagonjwa.

Hapa kuna wafanyakazi kadhaa wa shirika la wanyama pori. Wana gari lao. Kuna kifaru anayeonekana akifunguliwa miguu. Labda ametolewa kutoka sehemu nyingine na ameletwa hapa.

Biwi la takataka linaonekana kurundikana na kuufunga mto. Kuna tingatinga inayoendelea kuuvukua. Wapo watu wanoendelea kuondoa uchafu na kuyasafisha maji yale.

Hawa ni waimbaji na wachezaji wa nyimbo za kitamaduni. Wamevalia mavazi rasmi. Wana zana za muziki kama vile ngoma. Wanatumia mbinu hii kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira.

Hapa ni katikati ya jiji, mabasi na matatu ya usafiri yanaonekana. Wasafiri wamo ndani. Dereva na conductor wamesimama nje. Kipo kibango kinacho onyesha yanakoenda , yanapeleka watu viungani mwa jiji la Nairobi kama vile UNEP na Gacie.

Hapa ni mjini. Kuna mabasi ya KBS, City Hoppa na Super Metro . Wasafiri wachache wanaonekana wakitembea. Wengine wamo ndani ya mabasi. Yapo yale yaliyoegeshwa na mengine yako barabarani.

Hapa ni katikati ya jiji magari ya usafiri aina ya matatu yanaonekana. Mengine yamewekelewa mizigo juu na wasafiri wamo ndani. Kuna wengine walio nje kibango kipo kinachoonyesha mahali yanako kwenda.

Hapa ni katikati ya jiji, mabasi kadhaa ya usafiri yanaonekana na yameegeshwa. Mlango umefunguliwa. Yupo kondakta aliyekishika kibango mkononi, kimeandikwa bei na mahali yanapokwenda. Magari haya yanawasafirisha watu viungana mwa jiji la Nairobi.

Hapa ni barabarani. Yapo mabasi kadhaa ya usafiri. Kuna yale yanayoenda, na mengine yameegeshwa. Abiria wamo ndani, na wengine wamesimama, kandokando. Wapo watu wanaosukuma mikokoteni.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna magari mengi ya usafiri yakiwemo mabasi na matatu. Wapo wasafiri wanaoonekana. Kuna wanaosukuma mizigo kwa kutumia mikokoteni. Wapo wengine walio kwenye pikipiki.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa yakiwemo ya kibinafsi, malori na ya usafiri. Lipo basi linaloonekana hapa. Lina watu. Kondakta amening'inia mlangoni. Hii ni hatari kwa maisha yake.

Hapa ni katikati ya jiji. Magari kadhaa ya usafiri yanaonekana yameegeshwa na mengine yamefunguliwa milango. Wapo watu wanaovuka barabara na wengine wanatembea. Wasafiri wamo ndani ya baadhi ya magari.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna magari mengi ya usafiri aina ya mabasi yana mabango yanayoonyesha nauli na sehemu wanazokwenda. Wasafiri ni wachache. Yupo kondakta anayeonekana.

Hapa ni katikati ya jiji. Magari kadhaa ya usafiri yanaonekana. Kondakta wapo pale. Wasafiri wamo ndani. Kuna mabango yaliyopachikwa yanayoonyesha mahali yanapokwenda.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna watu wengi na shughuli pia ni nyingi. Wako wale wanauza bidhaa kama vile nyanya, matunda na chai. Magari ya usafiri yanaonekana na yamewekelewa mabango juu kuonyesha sehemu wanakoelekea. Nyingine zina wasafiri ndani.

Hapa ni barabarani, yapo magari mengi yanayoelekea pande tofauti. Mabasi na matatu ya usafiri yanaonekana. Mengine ya barasteni yakiendelea na safari. Na kuna yale ambayo yameegeshwa ili kuchukua wasafiri.

Hapa ni katikati ya jiji. Yako mabasi ya usafiri yaliyoegeshwa hapa ili kubeba. Yamepachikwa vibango vinavyo onyesha sehemu wanako kwenda kama vile Ruiru, Juja, Kimbo na kuingineko. Watu wamesimama kandokando, wengine wanatembea. Kunao wanaobeba mizigo mabegani na mingine imewekwa chini tayari kuwekwa kwenye magari , ili kusafiri.

Hapa kuna barabara mbili. Kivukio cha watu kinaonekana kikipita juu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Yapo magari yanayoonekana ya kibinafsi na ya usafiri. Kunayo yanayoenda na mengine yameegeshwa kwenye stand .

Hii ni baraste ya kisasa ambayo imejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Kuna magari yanayoonekana pale. Yapo ya kibinafsi na ya usafiri wa umma. Matatu inayoonekana haina wateja wowote.

Hii ni barabara ya kisasa. Kuna kivukio cha watu kinachopitia juu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Yapo magari ya aina mbali mbali kama vile malori, ya kibinafsi , matatu na mabasi. Yapo yalioegeshwa kubeba na mengine yamo barabarani. Wasafiri wamesima kwenye stani na wengine wanaendelea kufika.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Magari yamejaa kochokocho, watu wanaonekana wakitembea, magari ya usafiri yapo na kuna moja ambalo limesimama ili kuchukua wateja.

Hapa ni jijini, mabasi ya usafiri yameegeshwa yakifuatana. Mabango yanayoonyesha wanakokwenda yamewekwa mlangoni na mengine yamebebwa na kondakta. Watu ni wengi. Wengine wamo ndani ya magari.

Hii ni barabara ya kisasa, ina mzunguko wa chini na barabara nyingine zinapita juu. Magari yapo, pikipiki pia zinaonekana. Baraste hii inasaidia kupunguza msongamano wa magari.

Hapa ni jijini. Hili ni gari aina ya matatu. Juu yake kuna kibango kinachoonyesha sehemu inayokwenda. Kuna watu wachache wanaonekana. Wasafari wanaobebewa hapa huelekea Mombasa, voi, malindi na sehemu nyinginezo.

Hii ni barabara. Kuna mto wenye maji unaopitia chini. Daraja limejengwa ili kuyawezesha magari kupitia juu. Lipo basi la abiria linaloonekana likipita.

Hapa kuna barabara mbili zinazoelekea pande tofauti. Yapo magari tofauti kama vile malori, mabasi na matatu. Yamebeba abiria kuwapeleka sehemu wanakoelekea.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna magari mengi ya usafiri. Pikipiki pia zinaonekana. Wapo askari wanao elekeza magari haya. Wasafiri wamejaa kwenye stani.

Haya ni mabasi ya usafiri yameegeshwa kwenye stani. Yamewekwa mabango ya kuonyesha mahali wanakoenda. Kuna watu pia kwenye stani wanotembea na wengine wamesimama.

Hili ni gari la moshi. Limeegeshwa kwenye stani kungojea wasafiri. Juu yake kuna daraja linalotumiwa na watu kuvuka. Limezingirwa pia na ua wa waya.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna mabasi mengi ya usafiri. Yapo yanayoingia na yanayotoka mjini. Kuna kondakta aliyesimama katikati ya barabara.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna magari madogo ya kibinafsi na mabasi ya kubeba abiria. Wapo askari wanaosaidia kuondoa msongamano wa magari. Kuna watu wanaotombea kwa miguu na wengine wako kwenye mabasi.

Hapa ni barabarani kwenye mzunguko kuna magari ya aina nyingi kama mabasi, malori, matatu na magari ya kibinafsi kuna askari wanaohakikisha usalama pia kuna taa za trafiki.

Hapa kuna magari ya usafiri aina ya matatu. Wapo watu wanaotembea na wengine wamo ndani ya magari. Kuna mizigo ambayo imewekwa chini. Kondakta wamesimama kando ya magari hayo ili kuingiza watu kwenye gari.

Hapa kuna mabasi kadhaa ya usafiri ambayo yameegeshwa. Wasafiri wamo ndani. Yana mabango yanayoonyesha sehemu wanakokwenda. Kondakta wanasaidiana kuita wateja zaidi. Wapo watu wanaotembea kwa miguu.

Hapa ni barabarani kuna magari madogo, malori na ya usafiri wa umma kama vile basi na matatu. Upo msongamano, kuna watu waliosimama kando ya barabara.

Hapa kuna barabara zinazopita chini na nyingine juu. Zinaelekea pande tofauti. Upo mzunguko unaonekana. Magari yanapita yakielekea sehemu mbalimbali. Wapo watu wanaovuka barabara.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna mabasi mengi ya usafiri. Yapo yanayopita na mengine yameegeshwa. Kuna watu wanaotembea na wengine wanaingia kwenye magari tayari kusafiri.

Hapa kuna mabasi yaliyoegeshwa yakifuatana, kuna gari ndogo pia. Wapo watu wanaotembea. Kondakta wamesimama karibu na basi lao wakingoja zamu yao ili kubeba wateja.

Hapa hipo mashine kubwa, ina sehemu mbali mbali kama vile mifereji na tanki, hua inatumiwa kutengeneza, kusafisha, na kuua vidudu katika maji ya kunywa, baadaye yanawekwa kwenye chupa na kuuziwa wateja.

Hapa kuna nyumba ya ghorofa ambayo bado haijakamilika. Pipe ya kutoa harufu inaonekana. Zipo tangi mbili juu ya paa. Zimejazwa maji. Hii itahakikisha usafi wa vyoo na sehemu nyingine.

Hapa kuna chupa ya chuma iliyowekelewa juu ya kifaa kama sanduku. Kuna nyingine za plastiki zilizojaa maji na zimewekwa juu kwenye rafu. Zikishatumika, zisipowekwa vizuri, huenda zikaleta madhara katika mazingira yetu.

Hapa kuna ndoo, raia, wapiga kamera na viongozi kadhaa serekalini. Wanaonekana wamefungua mradi wa maji hapa ambao utasaidia wenyeji.

Hapa kuna mifereji mingi ambayo imewekwa chini. Ipo mipana sana, mikubwa kidogo na miembamba. Inaonekana iko tayari kusafirishwa na kuunganishwa ili kuyapitisha maji au taka.

Huu ni mtaro ambao umechimbwa kwa mikono. Mifereji ya kupitisha maji safi itawekwa pale kisha utafunikwa. Hii itasaidia kupunguza uchafuzi wa maji na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu.

Hili ni lori, lina rangi ya samawati na ya machungwa. Huwa linatumika kuchimba maji kwenye sehemu mbalimbali na hasa zile kame. Lipo tayari kufanya shughuli hio.

Kuna ukuta uliojengwa kwa mawe. Upo mfereji unaopitisha maji chini ya ukuta huo na kuyamwaga kwenye kidimbwi. Maji yale yanaonekana safi na tayari kwa kutumiwa.

Takataka za kila aina zimetupwa na kutapakaa katika eneo hili. Nyingine zimeingia mtoni, na kufunga njia ya maji. Zipo zilizokwama kwenye miti, na migomba.

Hii ni mifereji minene, mipana na mikuu kuu inayopitisha maji machafu kutoka kwenye majumba. Inaonekana imezeeka na ikatolewa kwa ajili ya kuweka mingine mipya kisha ikaletwa mahali hapa.